Jopo la watu waliosimama katika eneo la ndani lililozungukwa na mabango lililochapishwa na mambo mbalimbali, likiashiria ni watu au eneo litumikalo kwaajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu na madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na kompyuta mpakato, majalada na madaftari; ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliovalia mavazi ya kitamaduni walio katika eneo lenye meza lenye mashine ya kushonea nguo na kudarizi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya mafunzo na elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu, madaftari na mfano wa majalada ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu lililovalia vifaa kinga aina ya barakoa, walioketi katika eneo la ndani lenye meza zililozungukwa na madaftari ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya sare, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya sekondari.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lililozungukwa na meza zenye madaftali au vitabu, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa daftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani huku meza zilizozungukwa na vitabu, madaftari na majarada ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza, zilizozungukwa na vitabu au mfano wa madaftari na simu janja, ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na kompyuta mpakato, ikiashilia ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu mfano wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na kompyuta pamoja na daftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliketi katika eneo la ndani lenye meza zilizo zunguka nna mfano wa madafutari na kompyuta mpakayo huku moja akihutubia mbele ya darasa hilo, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi na kusimama katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari, majarada na kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na kompyuta na mfano wa madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu; mfano wa chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia vifaa kinga aina ya barakoa, meza zilizozungukwa na majalada au madaftari ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza ndogo zilizozungukwa na madaftari au mfano wa vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ngazi ya chuo kikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa vya kieletroniki kama vile kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari na vifaa mbalimbali vya magari, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.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

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari au mfano wa majalada, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia vifaa Kinga mfano wa barakoa, katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vifaa mbalimbali na vipuli kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na kompyuta; kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani waliovalia mavazi malumu lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme kamavile kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa katika eneo lililozungukwa na meza vifaa mbalimbali. Ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye meza zilizo na vipuri na vifaa mbalimbali, ikiashiri ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, aliye katika eneo la ndani na lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lenye jopo la watu walioketi yenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali na vipuli, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.